Basi limeegeshwa kwenye kituo cha mabasi. Abiria wanapumzika kabla ya kuingia ndani na safari kung'oa nanga. Abiria wakilipia nauli kulingana na mahali anapoenda. Utingo amevalia magwanda yake maalum. Kando ya kituo hiki, kuna majumba makubwa aina ya ghorofa. Basi hili hufanya kazi kulingana na sheria ya sacco imejisajili nayo.